Hili ni soko ambalo lina shughuli mingi kama vile tunaeza kuona nia biashara, wanunuzi wengi wakizunguka katikati ya bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga, eneo la soko inaonekana kuwa na matope kutokana na mvua ila watu wengine wanabeba miavuli, kuonyesha hali ya hewa.

Hii ni shughuli ya Mpesa nchini Kenya. Mikononi kuna noti za shilingi elfu moja za Kenya. Simu ya nokia inaonyesha ujumbe wa kupeana shilingi elfu mbili, ikumaanisha kuhamishwa wa pesa kupitia huduma ya Mpesa.

Hizi ni noti pesa za kenya shilingi mia moja zikiwa na picha ya mzee jomo kenyatta raisi wa kwanza wa kenya zimepangwa kwa uwingi zikionyesha noti kadhaa zenye thamani na shilingi mia moja kila moja.

Hili ni duka lenye alama ya M-pesa ikiwa na milango miwili ya kijani ambalo limeamdikwa M-pesa kwa herufi kubwa. Ndani ya duka kuna chupa kubwa za maji za rangi ya buluu zilizopangwa. Hii ni sehemu ya pikipiki au baiskeli inaonekana ikiwa na kamba zilizofungwa juu yake.

Huu ni mkono ikishika noti za pesa ambazo zikionekana kuwa noti ya Kenya. Ikiwemo noti ya shilingi hamsini na noti ya shilingi mia mbili. Huenda mtu anahesabu pesa au anashughulikia pesa hizo.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi nyingi na mikufu zikiwa zimetandikwa au kupangwa kwenye soko. Zinaonekana kuwa ufundi wa mkono, labda vitu vya kitamaduni au mapambo ya kiafrika.

Hili ni gari aina ya Toyota yenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa nje, ni gari ya abiria ambalo mara nyingi hutumika kama matatu au kwa usafiri wa kitalii nchini Kenya lina namba ya usajili ya Kenya na sticker ya kazi ya themanini nyuma.

Hili ni tangazo kutoka bima la ajali binafsi kutioka Shimin Insurance. Linaonyesha mwanamke akionekana kama amepata maumivu ama ajali na ujumbe unaosema usalama wako kibao mbele chetu. Pia kuna number ya simu ya hotline na anwani tofauti kwa mawasiliano.

Hii ni tangazo la bima la "Mayfair" inaonyesha picha ya maandizi akiwa na kofia ya ngumu ya "blue" na inataja hatari zinazofunikwa kama vile tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko na kazi mbovu, pia kuna maelezo ya mawasiliano ya "Mayfair Insurance".

Hili ni lori kubwa lenye rangi ya machungwa ambapo inasehemu mbili, ya juu na ya chini, ambayo inaonyeshwa kusafirisa magari likibeba magari kadhaa ili ikiwa tayari kusafiri kwenye barabara.

Hili ni duka ndogo likiwa na mlango wa chuma lenye rangi ya kijani likiwa na maneno yenye Generation linaonekana wazi limeandikwa na Kuna bidhaa mbalimbali Kuna mtu amevaa nguo za anaonekana upande wa kulia.

Huu ni tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance. Inatangaza huduma ya matibabu iitwayo cover bora medical cover kwa maitaji ya kulazwa hopsitali kuazia shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka.

Hawa ni watu wakitumia huduma za M-PESA ambazo ni huduma za kutuma na kupokea pesa kupitia simu za mkononi zinazopatikana sana nchini Kenya. Inaonekana kama wako kwenye duka la M-PESA ambapo unaeza kuona ishara za M-PESA na pia watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya kaunta.

Hili ni jengo ambalo ni gala la maziwa, unaweza kuona ishara mbili tofauti zenye nembo ya Mount Kenya Milk Depot mbele ya jengo hilo. Kuna watu wawili wamesimama nje, mmoja amevaa nguo za buluu na mwingine amevaa shati la rangi nyepesi, mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au mji mdogo.

Haya ni magari kadhaa mapya ndani ya chumba cha maonyesho. Naeza kuona magari matatu yaliyopangwa likiwemo gari jeupe mbele, gari jekundu katikati na gari jeusi nyuma yote yakionyesha mhundo wa kisasa na kung'aa kwenye sakafu safi.

Hili ni chumba cha kuunganisha mabasi ambapo unaweza kuona miili za mabasi kadhaa ikiwa katika hatua mbalimbali ya ujenzi, yakiwa yamepangwa ndani ya kiwanda baadhi ya mabasi yanaonekana yakiwa na rangi ya chungwa ,huku mengine yakiwa meupe ikisuburi kukamilika kwenye laini ya uzalishaji.

Hili ni tangazo la Britam kuhusu bima yao ya malkia ambayo ina maandishi ya afya yako ni kipaumbele chetu na inatoa bima ya gharama za mazishi kwa shilingi 620 tu. Kutoa amani na akilikwa wapendwa.

Huyu ni mtu ambaye anatumia simu kufanya miamali ya kifedha kupitia huduma ya kisimu .Anaonekana akichagua chaguzi kama vile kutuma pesa, kutoa pesa au kununua muda wa maongezi.

Hili ni tangazo kutoka kampuni ya Amaco ambapo wanapeana bima ya ajali ya kibinafsi ambapo kwa picha humu kuna mtu akiwa amelala kisha kuvalishwa bandeji kwenye mkono wake na pia ina maelezo ya kupata hizi bima kwa kupiga simu kwa nambari 0792256233.

Hili ni tangazo la bima ya maisha kutoka Anziano Insurance agency, likisema maisha yako yanahifadhiwa kijajo. Pia kuna namba za simu za kuwasiliana na tovuti yao. Picha inaonyesha familia yenye furaha ikisisitiza ulinzi wa familia kupitia bima ya maisha.

Huu ni ukurasa wa kuingia wa KopoKopo, unaweza kuona sehemu za kuingia; jina la mtumiaji na neno siri. Kuna pia sehemu ya nikumbuke na dhibitisho ya reCAPTCHA na mimi sio roboti.

Hili ni gari aina ya Toyota yenye rangi ya fedha ikiwa imepaki nje. Inaonekana kama gari la abiria au la kubeba mzigo likiwa na mwonekano safi na magurudumu meusi yenye rimu za dhahabu.

Hili ni eneo kubwa la maegesho lililo jaa magari mapya ama yaliyotumika kidogo yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Inaonekana kama sehemu ya maegesho ya magari au eneo la kuhifadhia magari ya kuuza.

Huu ni mikono unaoshika runda la noti za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa mingi zikiwa zimefungwa vizuri, inaonekana kama mtu anakabidhi au anapokea pesa taslimu nyingi katika ofisi au kwa kufanya kazi fulani.

Hili ni rundu kubwa la nguo mbalimbali zikuwa zimepangwa kama mitumba zimejaa kupita kiasi kwenye chombo cha kuhifadhia chini yake kuna takataka na uchafu mwingi uliotapakaa ardhini.

Hili ni duka la kisasa ya maziwa na ina mashine ya kuuza maziwa inayojulikana kama Milk ATM yenye picha kubwa ya ng'ombe. Mlango ya duka ina matangazo inayo onyesha maziwa iliyo safishwa.

Hili ni soko la viatu lenye aina nyingi za viatu kuanzia buti, raba ,hadi viatu vya kawaida. Viatu vimepangwa kwa wingi kuashiria biashara kubwa ya viatu ni kama duka la viatu au soko la wazi lenye bidhaa nyingi.

Huku ni kituo cha Mpesa ambapo ina rangi la manjano, wakihudumia wateja. Wateja wamesimama kwenye laini wakisubiri huduma kama vile kuweka au kutoa pesa kupitia simu zao.

Hii ni risiti ya mapato kutoka mamlaka ya bandari Kenya ambapo ni Kenya Ports Authority inaonyesha nembo ya mamlaka hiyo pamoja na kichwa cha habari kinachosomeka Revenue Receipt. Pia kuna maelezo mafupi ya shukrani kwa mteja ya malipo.

Hapa ni katika uwanja yenye mazingira ya majani ambapo imeegeshwa ya magari iliyo na rangi tofauti. Moja hiyo gari ni gari ambayo ni ya mikopo, ambayo kwa hiyo gari ina maelezo ya kupata mikopo kwa kutuma ujumbe mikopo kwa nambari 23083.

Hili ni gari jeupe haina la van, labda matatu ikiwa limeegeshwa usiku karibu na majengo marefu. Milango yake ya abiria yafunguliwa na taa za nyuma za gari hizi zaonekana zikiwa. Mazingira yaonekana kuwa ya mjini na kuna kutoka kwa majengo na taa za barabarani.

Hizi ni nguo za marubuto zikiwa kwenye magunia zikiwa zimefungwa kama vile ni nguo za mitumba na za biashara ya pili. Zimefungwa vizuri kwa kamba nyeusi na zinaonekana kuwa tayari kwa usafirishaji wa wauzaji.

Hili ni duka la kuuza maziwa ikiwa na mashine ya ATM ya kuuza maziwa ambapo imechorwa michoro za ng'ombe na iko na rangi ya bluu. Kando yake kuna mashine ya mafuta ya kupika ikiwa na rangi ya njano. Kando yake kuna mama mmoja akiwa amesimama na kushikilia mashine.

Hili ni noti ya shilingi mia tano ya Kenya, upande wa mbele kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa Kenya wa kwanza pamoja na nembo ya taifa na alama za usalama, upande wa nyuma unaonyesha jengo la bunge la Kenya na mnara wa saa pamoja na ngao na mkuki.

Huu ni ukurasa wa kuingia wa Kopokopo jukwaa la zana rahisi la biashara. Ina sehemu ya kuweka barua pepe na neno la siri pamoja na kituoa cha kuingia. Pia kuna picha iliyofiifia ya mtu upande wa kulia.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kama eneo la soko la biashara lenye maduka madogo ndogo na saluni. Kuna watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakitembea. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na yenye shamrashamra.

Hiki ni chumba cha maonyeshi ya magari ndani yake Kuna magari kadhaa ya kisasa yaliyopakwa vizuri pamoja nasehemu na ofisi ya meza ya kuhudumia wateja waziingie mazingira inaonekana kama kuwa safi na ya kisasa.

Hili ni aina ya duka mbayo imegawanishwa sehemu tofauti na katika kila sehemu imepangwa vitenge kwa aina aina. Tena katika hili kuna kamera moja lenye cctv alafu kuna sehemu imepangwa viatu.

Hili ni soko kubwa ndani ya mji, ambayo kuna watu wengi wanaonekana kuuza, wengine wananunua . Wauzaji wameeka mwavuli zao, ili kuzuia joto jingi, pia kuna masanduku ambayo wanazieka bidhaa zao.

Haya ni magari kwenye yadi ambazo zinapendeza sana, zikiwa zimepakwa rangi nyeupe, zingine za nyeusi. Hizi magari zinangoja wanunuaji. ili waweze kununua zingine zikiwa zinakompolewa.

Hili ni soko la mboga na matunda ambazo Kuna ndizi, ndimu. Kuna ndizi mbichi Kisha Kuna manyanya , barachichi, tikiti maji na kwenye ukuta Kuna jia ya malipo.

Huyu ni jamaa mmoja ambaye amevalia suti lake nyeusi na shati lake nyeupe akiwa kwenye mahali pa kuuzia magari. Anaonekana kuwa na furaha teletele kama ameshikilia gari lake nyeupe.

Hili ni duka la mpesa lenye rangi ya majani, ikiwa kuna watu ambao wameketi kando ya mlango wakingoja kuhudumiwa ,ndani ya hili duka kuna vinywaji tofauti kama vile maji, kuna soda, kisha kuna mipira ambazo zimewekwa juu ya hilo duka.

Hili ni duka la kuuza maziwa ambapo kwa hili duka kuna muchoro mingi, michoro ya ng'ombe na maandishi ya kuonyesha kuwa kuna kuuza maziwa kwa hili duka kisha kwa ndani ya hii nyumba ,kuna mama mmoja ambaye ameketi kuonekana kuuza maziwa hapa.

Hapa ni katika soko mchanganyiko wa kuuza matunda, mboga na manguo. Inaonekana kuwa kuna mtu mmoja ambaye anagonjea wateja kuuzia bidhaa zake kisha kuna vitenge mingi ambazo zimewekwa hapo juu kugonjewa kununuliwa.

Hili ni duka lenye rangi ya majani ikiwa na maandishi ya M-PESA na michoro ambazo ziko kwa mlango zenye zinauzwa ndani ya hili duka. Hapo chini kuna beseni ya rangi ya majani na mifuko za carrier ambazo zimeekwa kwa nje ya mlango.

Hili ni duka la M-PESA ambapo huduma za Safaricom za kutoa na kutuma pesa ufanyika. Hili duka limepakwa rangi ya manjani na ndani ya hili duka kuna bidhaa za kuuza kama vile sabuni, sabuni ya kuoga, mafuta.

Hili ni trela kubwa lenye rangi ya njano likiwa kwenye barabara. Ndani ya hili trela kuna bidhaa za magari zenye rangi tofauti tofauti ikiwa imefungiwa juu ya hili trela kuonekana kupelekwa mahali.

Hili ni gari aina ya Toyota lenye rangi nyeupe. Ikiwa imesimama kisha mlango wake wa mbele imefunguliwa ufunguo wa gari imewekwa juu ya hilo dirisha la mbele.

Hapa ni kwenye soko la nyanya ambapo wanunuaji wengi na wauzaji wengi wamejaa wakiwa wamesimama, kisha wauzaji wanazipanga nyanya zao kwenye trai za nyanya wakiziuza kwa wenye wanunuzi.

Kwenye hili meza lina pesa la noti la Kenya ambapo kuna mafungo ya elfu moja ya Kenya, kando yake ikona mafungo ya mia tano, kando yake ina mafungo ya mia mbili ya Kenya.

Hapa ni katika soko la manguo, ambazo zinapendeza sana. Manguo za wanawake na wanaume na kuna muuzaji mmoja ambaye ameketi chini, akingojea wanunuaji ili waweze kununua hizi manguo.

Hawa ni watu watatu, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wameshikana kisha wameingiza mikono zao kwenye suruali, wanaonekana kusimama katikati ya magari na wanaangalia simu wakiwa wamefurahi tele tele.

Hapa ni kwenye uwanja ambapo kuna mazingira ya kijani ambapo kuna magari mingi pia kuna watu ambao wanaonekana kuzungumza wakiwa katikati ya hizo magari wakizungumzia kitu fulani.

Hili ni soko la mboga na matunda ambapo wamejua wauzaji wengi baina ya hao wauzaji wote kuna aina tofauti ya mboga na matunda kama vile viazi, mandizi, maembe, malenge, machungwa.

Hapa ni katika mji ambapo kuna manyumba mingi za kifahari. Kando yake kuna yardi ya magari zinazouzwa ambazo zinapendeza zenye rangi tofauti kama vile rangi ya nyeupe, kuna gari nyeusi.

Hili ni risiti la NTSA ambapo ni kampuni ya magari na linaonyesha jina ya mwenye gari pamoja na huduma ambapo magari zimefanyiwa na pesa zimetumika kufanya hizo huduma.

Hizi ni noti za Kenya ambazo kuna mkono ikiwa imeshikilia noti la Kenya, moja ikiwa elfu moja, ingine mia tano na ingine mia moja. Kwa juu ya meza kuna kalamu na pia kuna ugali ikiwa juu ya meza.

Hili ni tangazo kutoka kampuni ya Madison, bima la jumla ambapo wanafuza jinsi ya kulinda wapendwa wetu bila shida yoyote ambapo unafaa kubonyeza *828#.

Hili ni duka lenye rangi ya majani kisha imeandikwa mpesa, juu yake kuna tangazo kutoka kampuni ya Airtel ikiwa na rangi ya nyekundu pia kuna watu wawili ambao wanaonekana kufanya kazi kwa hili duka.

HIli ni tray la matunda aina ya tikiti maji na maembe ambavyo Kuna kakiti ya nyeupe, kisha Kuna maembe ambazo hazijaiva, na katika Hizi tikiti maji kuna zingine linaonekana kuwa ndogo na zingine ziko kubwa.

Hili ni soko la matunda na mboga ikiwa na watu wengi ambao wanaonekana kuuza na kununua matunda hayo. Bidhaa za hizi matunda kuna aina ya maembe, machungwa, tikitimaji, kuna karoti na viazi.

Hapa ni katika duka la kuuza viatu za wanawake, inayopendeza sana ambayo inatangenezwa na wamaasai, hapa kwa duku kuna muuzaji mmoja ambaye amepanga hizi viatu, akangojea wateja wanunue.

Hili ni yadi, kampuni ya kuuza magari ama kukodisha magari ambavyo kuna haina tofauti za magari yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, nyeupe na kando yake kuna hoteli kumbwa yaonekana ya kifahari.

Hili ni tangazo la bima la afya ambayo ni muhimu sana katika maisha ya kila mwananchi, ambayo inaweza kutusaidia tunapougua ugonjwa yoyote na hatutaweza kutumia pesa nyingi katika hospitali.

Katika hili picha linaonekana kuna mkono moja ambayo imeshikilia juu pesa ya Kenya shilingi elfu moja ambayo imeviringishwa.

Hili ni duka la Mpesa likiwa limepakwa rangi ya majani ambapo huduma za safaricom zinafanyika na mara kwa mara wateja wanaenda kutoa na kutuma pesa zao kwa wapendwa wao.

Hili ni tangazo kutoka kwa bima la manyumba ambapo kwa hili fomu kuna nyumba moja ambayo inapendeza sana, mfano ya huduma zao. Baina ya huduma zao, kuna kujenga manyumba mpya, kuna kufanya mambo ya nje na ya ndani ya nyumba.

Hili ni fomu la KRA ya mapato ya kodi ya Kenya. Katika hili fomu lina pini yako ya KRA, jina lako, siku yako ya kuzaliwa, anwani yako.

Hapa ni katika ghorofa, ambapo wateja wanakomboa hizi manyumba na kuishi. Nje ya hizi ghorofa kuna mataa zinazo metameta. Kisha kuna gari lenye rangi nyeupe ikiwa ime pack iwa nje ya hizi manyumba.

Hili ni soko la matunda la aina tofauti. baina ya hizi matunda kuna ndizi ambazo zimeiva, Kuna zingine hazijaiva. Kuna parachichi, teketemaji, maembe, shauku na machungwa.

Hizi ni aina tofauti za matunda kama vile parachichi, tikiti maji, maembe, machungwa na pia kuna bati na mifuko za kufunga hizi machungwa ambapo mtu akiweza kununua.

Hili ni duka la viatu ya Maasai ambazo zimepangwa kisha kuchorwa na shanga ya Maasai. Kando ya hizi viatu kuna watu wanaoonekana kuketi wengine wakifanya shughuli zao na kuchagua bidhaa zao.

Hili ni katika soko la nguo ambapo watu wengi wamejaa, kisha wauzaji wameketi chini wakingojea wanunuaji. Wauzaji wengine wanaendelea kupanga bidhaa zao za soko, kisha wengine wamesimama wakingojea kupewa mwisho.

Hili ni gari jeupe la abiria aina ya basi ndogo, inaonekana kuwa ni Toyota, gari maarufu kwa usafiri wa watu au mizigo, Gari hili Linavioo vilivyotiwa Giza na Lina nimbo la mbwamwitu mbele.

Hili ni soko lenye mboga na matunda mengi. Tunaona nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani, manjao, vitunguu na mboga zingine kama maboga na matambo. Pia kuna bakuli lenye vingo au mbegu. Ni onyesho la utajiri wa mazao mapya.

Hili ni soko lenye shughuli nyigi likionyesha muuzaji akiuza matunda na mboga mbalimbali kama vile pilipili hoho, vitunguu, viazi vitamu na matunda mengine. Muuzaji anaonekana akihudumia wateja wake na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao na makasha. Mazingira yanaonekanana kama ya soko la kawaida la Afrika likiwa na bidhaa nyingi za shambani na shughuli za bia...

Hili ni duka kubwa lenye mkusanyiko wa sketi za kuteleza zikiwa zimepangwa vizuri zikiuzwa dukani kuna aina mbali mbali za sketi ambazo zina miundo tofauti zikiwa za mistari na zile za magurudumu manne.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la nguo za mitumba kama gikomba ,unaweza kuona watu wakitembea na kuuza nguo zilizopangwa kwenye rundo au zikiwa zimetundikwa, ni eneo lenye uhai mwingi likionyesha biashara ya kawaida ya mitaani.

Hili ni gari ya zamani ya kifahari, ambapo ina muundo wa kipekee. Magurudumu yake yana rangi ya nyekundu na taa zake za mbele ni kubwa. Inaonekana kuwa imetuzwa vizuri ikionyesha historia mzuri wa magari wa kale.

Hizi ni aina mbali mbali za viazi kuna magimbi yaliyopangwa katika vikapu na ndoo tayari kwa ajili ya kuuzwa au kutumiwa, unaweza kuona viazi vieupe, viazi vitamu vya rangi zambarau na magimbi ,viti vikiwa vimepangwa vizuri kuonyesha wingi wao.

Haya ni magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma. Gari la kwanza upande wa kushoto ni lori ndogo aina ya ISUZU likifwatiwa na gari jeupe la abiria na kisha gari nyeusi la abiria upande wa kulia.

Hii ni mikono miwili ikiwa imeshikilia noti za Kenya noti moja ni ya shilingi elfu moja na nyingine ni ya shilingi hamsini zikionyesha fedha za Kenya na ziko kwenye meza iliyo na rangi ya machungwa.

Hili ni tangazo la Kenya, Orient Insurance, inakuelezaa jinsi ya kuthibitisha cheti chako cha bima na kufuata maelekezo. Pia inatoa nambari za simu za kuwasiliana nayo ikiwa cheti chako si halali.

Hili ni duka la M-Pesa lenye mlango wa buluu na ishara ya kijani kibichi. Mbele ya duka kuna ngazi na meza ndogo pia kuna kreti nyekundu na vitu vingine ndani ya duka. Pia kuna mwanamke mmoja anaonekana kusimama katika mlango.

Hili ni gari aina ya toyota ambalo inaonekana kuwa ni matatu au ni basi ndogo la abiria . Gari hili lina rangi ya fedha na lina namba ya usajili inayoanza na KCN ,pia kuna kibandiko chenye namba themanini nyuma ya gari.

Hili ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, upande mmoja una picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya na upande mwingine unaonyesha tembo na vifaru wakilinda wanyama pori wa Kenya, noti hii ni sehemu ya sarafu ya Kenya na ilikuwa inatumika kabla ya noti mpya za kisasa kipya.

Huu ni mkono ukiwa umeshikilia simu mahiri inayoonekana kuonyesha menu ya huduma ya mpesa. Nyuma ya simu kuna bango lenye nembo ya mpesa na maandishi lipa na mpesa. Hii inaashiria matumizi za huduma za kifedha za mpesa kupitia simu.

Hii ni safu ndefu ya magari meupe yaliyopangwa vizuri kwenye maegesho, juu yake kuna anga la bluu lenye mawingu meupe likionyesha hali ya hewa nzuri , magari haya yanaonekana kuwa mapya au yametunzwa vizuri na yameegeshwa kwa mpangilio labda katika eneo la kuuza magari au sehemu ya maegesho kubwa.

Huu ni mrundikano wa noti za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimetandazwa kiasi kuonyesha kwamba ni yake mbele ya hizo noti kuna michoro ya rais wa kwanza wa Kenya, Daniel Arap Moi.

Hili ni gari aina ya Volvo ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma yake. Linaonekana kuwa ni chini ya jua Kali na rangi yake ya fedha inang'aa. Kuna magari mengine yameegeshwa kwa mbali nyuma na Volvo hiyo.

Hizi ni aina mbalimbali za mboga na ingine ya jamii ya mboga kama vile mboga ya rangi tofauti na mboga yanayofana na mboga aina ya malenge butternut .

Hii ni bodi ya kubadilisha fedha kutoka benki ya biashara ya Oriental inayooonyesha viwango ya kubadilisha fedha za kigeni kama Dola ya Marekani, Paoni ya Uingereza, Yuro na nyinginezo. Inaonyesha bei za kununua na kuuza noti zake, windi pamoja na tarehe ya sasa.

Hili tangazo la bima la afya la Jubilee Insurance inayoitwa coverbora. Tangazo hili linaangazia huduma ya bima ya uzazi inayopatikana kwa bei nafuu. Manufaa yake ni pamoja na huduma za kulazwa hospitalini, manufaa za uzazi na manufaa za gharama za mwisho. Kuna namba ya simu ya kuwasiliana na tofauti kwa maelezo zaidi.

Huu ni umati mkubwa wa watu katika soko au eneo la wazi lenye shughuli nyingi chini ya paa refu. Watu wengi wamekusanyika na kuna bidhaa au vitu chini kuashiria shughuli za kibiashara au mkusanyiko.

Hili ni elfu moja ya Kenya ikiwa kwenye mkono . Noti hii inaonyesha benki kuu ya Kenya, Jumba la mkutano la kimataifa la Kenyatta, KICC, Nairobi na mlima Kenya.

Hii ni safu ndefu ya magari yaliyopakiwa yakiangalia upande moja. Magari yamepangwa kwa utaratibu na tunaweza kuona sehemu ya nyuma ya magari kadhaa, yakionyesha taa zao za nyuma na rangi tofauti kama vile buluu, nyekundu na nyeupe. Inaonekana kama sehemu ya maegesho au uwanja wa magari yaliyopakiwa.